Katika picha hii nawaona wachezaji saba wenye timu tofauti kutokana na jezi ambayo wamevaa , wengine wamevaa jezi ya rangi ya kijani na wengine wamevaa rangi nyeupe na blue pia naona muamuzi ambaye amevaa jezi ya nyeusi ,pia kuna wanaoshangilia pia naona andishi ,Kenya Premier League.